Watu watano wakikusanya takataka pamoja, katika eneo la wazi, watatu kati yao ni wanawake na wawili ni wanaume. Mmoja wa wanaume amevaa barakoa buluu kufunika pua na mdomo. Kwa kushiriana, wote wanashughulika kukusanya taka kwa mikono, wengine wakitumia vijiti.

Mkulima amevaa mavazi meupe ya kujikinga, pamoja na glovu na vifaa vingine vya usalama. Akinyunyiza dawa ya kuua wadudu na magugu shambani kwake. Amebeba pampu ya kunyunyiza mgongoni na mkono mmoja anashikilia bomba maalum. Akielekeza dawa kwenye mimea kwa umakini. Shamba lake likiwa na rangi ya kijani kibichi. Na mimea yote inaonekana kustawi vizuri.

Madaktari wawili wako ndani ya chumba cha matibabu wamkimhudumia mgonjwa aliyejilaza kwenye kiti cha daktari wa meno. Wote wawili wamevaa barakoa kufunika pua na mdomo pamoja na glovu mikononi. Daktari mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke wakifanya kazi kwa ushirikiano huku wakitumia vifaa maalum ya kutibu mgonjwa.

Vitu mbalimbali zikiwa zimewekwa juu ya zulia jekundu. Kuna chupa mbili zenye umbo la duara zilizofungwa kwa nyafu za kamba, vipande vya mfuko ya plastiki, kitambaa cha rangi ya klimu na kifaa chenye umbo la mraba kilicho na sehemu nyeusi katikati.

Watoto wadogo wanapewa chanjo katika kituocha afya. Maafisa wa afya wamevaa sare zao za kazi na wanaonekana wakiwa makini, tayari kuwahudumia watoto kwa uangalifu. Mmoja wa watoto yuko kwenye kiti akihudumiwa na mhudumu wa afya, anayemchoma sindano kwa ustadi na upendo. Karibu nao mama mmoja amebeba mtoto wake mikononi akisubiri kwa utulivu hadi afikiwe zamu yake.

Kwenye mazingira ya kiafya katika kituo kimoja. Muuguzi mmoja anaonekana kumshughulikia mgonjwa wa kike. Mgonjwa ameketi kwa utulivu na amepanua kinywa chake huku muuguzi aliyevaa glovu zake akimshughulikia kwa utulivu.

Muuguzi aliyevaa miwani na sare yake ya kazi akimhudumia mtoto mchanga aliyebebwa kwa upole mikononi mwa mama yake. Muuguzi huyu amesimama karibu akitazama kwa makini na kwa huruma, huku mkono yake ikiwa tayari kumgusa mtoto. Mama ya mtoto amevaa kofia nyekundu unaofunika nywele zake na ameshikilia mtoto kwa makini ili kuhakikisha yuko salama na ametulia.

Mgonjwa mwanamke ameketi kwenye kiti ndani ya chumba cha hospitali, akiwa amevaa barakoa ya rangi ya buluu kufunika mdomo na pua wake kwa uangalifu. Mkono wake moja umenyooshwa mbele, huku mfanyikazi wa afya akiwa karibu naye akimpatia chanjo.

Mama mmoja hospitalini ametabasamu kwa furaha huku akimshikilia mtoto mchanga mkononi mwake mtoto huyu amefungwa kwa leso nyeupe safi na amevalishwa kofia ndogo nyeupe inayomfunika kichwa chake kwa ustadi.

Madaktari wawili wa meno wakimuhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ya meno. Wamevaa glavu na barakoa za upasuaji na mgonjwa amefungua mdomo huku daktari mmoja akichunguza na mwingine akimsaidia kwa kutumia kifaa cha matibabu. Mgonjwa ana nguo ya kulinda sehemu ya kifua, dhidi ya uchafu au dawa.

Ndani ya chumba cha hospitali. Waugizi wawili waliovaa sare zao rasmi za kazi wamewabeba watoto wachanga mikononi mwao. Watoto hawa wamefunikwa na vitambaa vizuri vyekundu, huku kitambaa cha nje kikiwa ni cha rangi nyeupe. Mama wa watoto hawa ameketi pembeni akiwatazama kwa furaha kubwa.

Mitungi mingi ya plastiki imepangwa kwa mstari katika kituo cha kuchotea maji, ikiwa tayari kujazwa. Eneo hili limezungukwa na umati wa watu wengi walio kusanyika kushuhudia mradi huu wa maji. Baadhi ya watu wamesimama karibu na mitungi hiyo, wengine wakizunguka huku wakitazama kwa makini jinsi huduma hii mpya inaendelea.

Jengo lililoharibiwa kabisa likiwa katika hatua ya ubomoaji wa jumla; kuta zake zikiwa zimebomoka na vifusi vya mawe saruji la mbao vikitapakaa kila mahali. Kundi la waokoaji zaidi ya watu saba limevaa mavazi ya kitaalamu ya rangi angavu na reflector kwa ajili ya usalama pamoja na kofia ngumu za kujikinga limewasili kwa ajili ya uokoaji.

Madaktari watatu wakiwa wamevalia mavazi yao kamili ya kitibabu. Wako ndani ya chumba cha hospitali wakimhudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa kipya cha kiteknolojia. Wamevaa barakoa, glovu na mavazi ya kujikinga. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa ametulia huku madaktari wakifanya kazi kwa umakini mkubwa, kila mmoja akiwa na jukumu lake katika kutumia kifaa hicho kipya.

Ndani ya chumba cha hospitali, daktari anaonekana akipima na kufanya majaribio kwa kutumia kifaa maalum cha kitabibu, daktari huyu, amevaa koti jeupe na anaonekana akiwa makini sana katika utafiti na majaribio hayo.

Madaktari wawili wa meno waliovaa glovu na barakoa wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa ameweka nguo ya kulinda mbele ya kifua chake, na madaktari wanafanya uchunguzi, na matibabu ya mdomo wake.

Muuguzi mmoja wa kike aliyevaa barakoa ndani ya mavazi yake rasmi ya kikazi anaonekana kufanya majaribio kwa kifaa kimoja cha kisasa cha kufanya matibabu anafanya kazi hiyo kwa umakini na utulivu mkubwa sana

Ndani ya chumba maafisa kadhaa wa afya wanaonekana wakiwahudumia wagonjwa walioketi wakisubiri kwa subira. Maafisa hao wamevaa glovu, barakoa na mavazi meupe ya kitabibu. Kila afisa wa afya anaonekana kushughulika na ngonjwa tofauti, wakitumia vifaa vya matibabu vilivyopangwa mezani na vingine walivyovishikilia mikononi mwao.

Mwanamke mjamzito akiwa katika chumba cha kawaida akipitia uchungu sana. Jambo linalodhihirika wazi kupitia Sura ya uso wake uliojaa maumivu na msimango. Karibu naye, mwanamke mwingine aliyevaa barakoa ana glovu za kitabibu, anamsaidia kwa bidii na umakini mkubwa.

Bajaji mbili na pikipiki moja ya bodaboda, zikisafiri kwa shida kupitia barabara iliyojaa maji mengi. Magurudumu ya vyombo hivi vya usafiri, yamezama sehemu kwenye maji na madereva wanaendesha kwa uangalifu mkubwa, ili kuepuka kuzama au kuteleza.

Gari la kusafisha na kutoa maji taka limeegeshwa katika mazingira yenye mimea ya kijani kibichi inaostawi vizuri. Karibu na gari hilo wamesimama wanaume wawili wakionekana kana kwamba wanazungumza na Wana andaa shughuli ya kulihusha gari hilo .

Ndani ya chumba cha hospitali, madaktari wawili waliovaa mavazi ya kitibabu, yenye rangi ya upasuaji, wakiwa wamevaa barakoa usoni na glovu mikononi kwa ajili ya usafi na kujikinga na maambukizi. Wamesimama pembeni ya kitanda cha mgonjwa, wakimshughulikia kwa umakini mkubwa. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa kwa shuka safi, na anaonekana kupokea huduma ya matibabu.

Watu wengi wa rika mbalimbali, watoto wadogo, wanaume, wanawake na Wazee wamekusanyika Kwa wingi katika eneo la soko lililoharibiwa kabisa. Wamesimama na wengine wakitembea huku na huku wakitazama hatari za uharibifu uliofanyika.

Tanki la maji la kisasa limeinuliwa juu angani likiwa tayari kuwekwa mahali pake, watu wawili walio vaa mavazi ya kuakisi mwanga wanaonekana wamesimama juu ya sehemu ya juu ya muundo unaoshikilia tanki hilo wakilifunga na kulipanga kwenye nafasi yake sahihi wote wawili wanashughulika kwa makini wakitumia mikono yao.

Ndani ya wodi ya hospitali mtoto mdogo wakike amelala kitandani akipokea matibabu. Wazazi wake wamekuja kumtembelea na wamesimama karibu na kitanda wakimtazama kwa matumaini na upendo wakitarajia apone haraka.

Mvulana mdogo aliyevaa fulana ya bluu, akitazama jengo lililoharibika. Jengo hilo limebaki na mabaki ya kuta na nyenzo zilizoporomoka. Nyuma ya jengo hilo, kuna majengo mengine yaliyosimama salama. Pembeni mwa hiyo kuna miti yenye majani ya kijani kibichi ambayo imesimama imara.

Moto mkubwa unateketeza kichaka kikubwa ukitoa miaele mikali ya moto iliyo panda juu kwa nguvu miale hiyo ya moto ni yenye ukali wa juu ikisambaa kwa haraka na kuharibu eneo kubwa la mimea na makazi ya viumbe moshi mkubwa wa kijivu wa ueusi unapata angani ukifunika sehemu ya anga na kuashiria ukubwa wa uharibifu uliosababishwa.

Mama ameketi, huku akimshikilia mtoto mdogo, mikononi mwake kwa upendo na umakini. Mtoto huyu anaonekana kupokea matibabu, kutoka kwa daktari, aliyevaa koti jeupe la kitabibu. Daktari amesimama karibu na mama, akitumia vifaa vyake maalum kwa matibabu. Huku akimhudumia kwa uangalifu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti huku maskio yake yakihudumiwa na maafisa wawili wa afya, mmoja wa kike anaonekana amevaa glovu nyeupe za kitibabu wote wawili wamesimama karibu na mgonjwa wakitumia vifaa maalum vya matibabu ili kuchunguza na kutibu maskio yake.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kiafya . Mama mmoja aliyevaa barakoa ya samawati pamoja na miwani na nywele iliyo nyeusi, anaonekana kupokea chanjo. Nyuma kuna watu wengine ambao wameketi kuonekana kusubiri kupokea chanjo hiyo pia.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kihospitali mtu mmoja anaonekana kulazwa kitandani . Kuna muuguzi mmoja aliyevaa barakoa na koti jeupe anaonekana kumhudumia kwa umakini sana. Huku kuna maandishi ukutani ambayo yameandikwa kwa rangi ya blu.

Kwenye kituo cha afya hospitalini kunaonekana daktari mmoja aliyevaa barakoa ya samwati, miwani pamoja na koti jeupe. Mwengine pembeni amevaa tishati ya rangi ya kijani kibichi na wanaonekana kufanya upasuaji kwa mgonjwa mmoja. Wote wamemtazama kwa uangalifu huku wakisaidiana.

Katika mazingira ya hospitalini, mama mmoja aliyevaa tisheti ya rangi nyekundu anaonekana akiwa amemshika mtoto mchanga mkononi. Mtoto amefunikwa na kitambaa cheupe. Daktari mmoja anaonekana kusimama na kumshughulikia mtoto. Amemtazama na kunyosha mkono wake kwa mashavu yake.

Kwenye mazingira ya kiafya hospitalini. Chanjo iliyo ndani ya kichupa kidogo inaonekana tayari kwa matumizi. Sirinji na sindano zinaonekana pembeni juu ya meza pia. Vichupa vingine vingi vilivyo na chanjo hiyo vinaonekana upande wa nyuma.

Kwenye kituo cha afya katika mazingira ya hospitalini, mgonjwa mmoja amelazwa kitandani. Daktari aliyevaa koti jeupe pamoja na glovu anaonekana kumhudumia. Amevaa barakoa ya samawati kuhakikisha ya kwamba amejikinga na maradhi.

Hospitalini, kwenye wodi ya kujifungua, mwanamke huyu amejifungua mtoto anayeonekana akiwa amelala pembeni mwake.

Hospitalini, mbele ya bango lenye maelekezi na viungo mbali mbali vya mwili. Yapo madawa mengi ikiwemo, Deja, Leoki na mengine. Yapo tayari kwa ajili ya utumizi na magonjwa.

Watu wawili, wanaonekana wamesimama mbele ya gari fulani. Wamevaa t-shirt nyeupe, pamoja na glovu mikononi mwao. Wametumia barakoa usoni mwao, kuashiria kwamba wanajikinga na magonjwa fulani.

Watoto wawili wadogo wanaonekana wakinawa mikono kwenye bomba la maji lililo wekwa katiaka eneo la wazi. Wameinama kidogo wakielekeza mikono yao chini ya bomba, huku maji safi, yakitiririka kwa mtiririko wa upole.

Watu watano wakiwa na pampu zao mgongoni wanaonekana kupaririza mimea yao shambani wote wamejivaa magwanda rasmi ya kuwakinga kutokana na madhara ya dawa. Mimea hii inaonekana kuzuiliwa midudu isije kuivamia.

Kwenye nyumba ya mzee mmoja, anaonekana kuvaa koti jeupe pamoja na kofia ya Kiislamu. Panaonekana chombo kimoja kidogo, kinachotumika kuhifadhi dawa. Chombo hiki, kimefunuliwa na mzee huyu, kuangazia kitu fulani.

Chanjo, inayostahili kutumika kwa nusu milimita katika kila dosi , kwa kukinga virusi na magonjwa mengine inaonekana, uwadhibitishaji wa chanjo hio, pia wameorodheshwa upande wa chini wa chanjo hio.

Ndani ya chumba kimoja, kinachoonekana kuwa cha mganga, au daktari wa kitamaduni. Panaonekana vitu vingi. Kuna vichupa vidogo, kuna madawa fulani yanayoonekana kuwa ya asili ya kienyenji. Mtu mmoja, anaonekana kuketi na kuvitazama vitu hivyo.

Katika mazingira yanayonekana kuwa ya hospitalini, chumba kimoja kinaonekana kikiwa na kitanda. Kitanda hiki kimetandazwa na kitambaa cheupe. Njee ya kitanda hiki panaonekana kuwa na gari nyeupe. Gari hii inaonekana kuwa inaleta mgonjwa kwa ajiri ya matibabu.

Mikononi mwa muuguzi, amebeba chanjo, pamoja sindano. Yupo tayari kwa zoezi la kuchanja watoto wadogo. Kukinga virusi, na magonjwa mengineo.

Dawa za asili zinaonekana ndai ya chungu cha udongo. Ndani ya chungu hicho kuna majani mabichi na mengine yaliyokaushwa ,mizizi ,magome ya miti na matunda madogo amabyo hutumika kama tiba ya kienyeji , dawa hizo zimechanganywa kwa uangalifu na baadhi ya majani yanaonekana kuwa yamebondwa na kusagwa ili kutoa dawa yake.

Katika chumba kimoja kinachoonekana kuwa cha mganga au cha daktari wa kitamaduni, panaonekana kwa na vitu nyingi . Kuna vichupa vidogo, kuna nyungu na kuna ata manyoya ya ng'ombe.

Mzee mmoja ambaye amevaa barakoa pamoja na kofia, anaonekana kupokea chanjo. Amefunga macho yake, na kukunja sura yake kwa uchungu mwingi. Chanjo hii, inaonekana kumpa wasiwasi, na uchungu sana.

Barabara imejaa maji yaliyotuama kutokana na mafuriko. Maji yamefunika sehemu kubwa ya barabara, na yanaonekana kuwa na matope na takataka. Mtu moja anasukuma trori kwa taratibu, kupitia kwenye maji hayo akijaribu kupita. Magari pia yanaendenshwa kwa uangalifu yakipita taratibu ndani ya maji ya liyotuama ilikuwe puka, kuzama, au kuterenda. Barabara hitheja mati ya liyotuama kutokana na mofriku. Mati ya liyotuama ilikuwe puka, kuzama, au kuterenda.

Wauguzi wanafanya majaribio ya kifaa kipya cha matibabu kabla ya kukitumia kwa wagonjwa, wakiwa wamevaa sare za hospitalini, wanaonekna wakikagua kwa umakini vipengele vyote vya kifaa hicho, wauguzi hawa wote ni wa kike.

Hospitalini, katika kituo cha afya, muuguzi mmoja anaonekana kufanya majaribio ya dawa fulani. Baada ya majaribio hayo, anaonekana kuandika kwenye kitabu. Amevaa glovu, koti jeupe, pamoja na miwani kwa ajili ya usalama na kujikinga na dawa hizo.

Sindano tayari kupokea chanjo kwa ajili ya mgonjwa hospitalini kando kando pia chanjo zingine nyingi zinaonekana.

Vidonge vidogo vya dawa vyenye tembe vinaonekana katika pande zote. Upando wa mbele na upande wa nyuma. Juu yake, boksi inayomiliki vitembe hivi hinaonekana. Ikiwa na maelekezi, jinzi abavyo dawa hizi zinapaswa kutumika katika matumizi yake.

Katika hospitali, nesi aliyevaa barakoa anaonekana kuandika jambo kwa makini kwenye karatasi iliyoko mkononi, amevaa sare rasmi ya wauguzi akijishughulisha na kazi yake kwa makini, karibu naye kuna mvulana mdogo aliyesimama kwa utulivu akisubiri kuelekezwa, mtoto huyu amevaa mavazi ya kawaida na anaonekana mwenye afya njema ijapokuwa ana mashauku na wasiwasi kidogo.

Katika mazingira moja, yanayoonekana kuwa na ukamwe mwingi, mwanamke mmoja anaonekana kuwa amesimama na wasiwasi sana. Kando yake, ipo mitungi mingi na mtoto mmoja, anayeonekana kuchota maji katika mitungi hiyo.

Madakitari wako katika chumba cha upasuaji wakitekeleza upasuaji kwa umaakini mkubwa, wamevalia mavazi maalumu ikiwemo barakoa pamoja na kofia ili kuzuia vumbi na vijidudu.

Madaktari wako ndani ya chumba cha upasuwaji. Wakiwa umefaa mafazi yao maalumi ya upasuwaji, yenyerangi ya blue na glovu za mikononi. Umefaa apia barakoha na kofia, kufunika nyuele zao kwa ajli ya usafi na kujikinga na mabukizi.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kituo cha afya, ndani ya maabara, watu wawili wanaonekana wakitumia kifaa cha kisasa. Watu hawa ni pamoja na mwanaume na mwingine ni mwanadada. Mwanaume yule anaonekana akiwa mevaa koti jeupe, na mwanadada huyu anaonekana akiwa mevaa vazi nyeusi.

Hospitalini katika kituo cha afya wauguzi wanaonekana kumkaribia mgonjwa aliyelazwa kitandani, mgonjwa huyu anapata matibabu wakimwangalia kwa matumaini makubwa, kila mmoja anasongea karibu kujitahidi kupatiana huduma hiyo.

Chanjo, ya milimita ishirini, pamoja na sindano pembeni zimewekwa tayari kwa ajili ya kuchanjwa dhidi ya virusi ili kuhistahimili afya ya anayechanjwa.

Hospitalini, daktari pamoja na nesi wanamhudumia mgonjwa, kinywa cha anayehudumiwa kipo wazi kuwapa wahudumu kazi rahisi, wanaonekana kuwa makini sana katika hio huduma yao.

Ndani ya wodi ya wazazi hospitalini, mama mjamzito anaonekana amesimama, akiwa na mzungumzo na nesi. Pembeni mtoto mdogo anaonekana kuwa amelazwa kitandani akiwa kwa uangalizi, wa nesi mwingine aliyevaa barakoa.

Juu ya meza chanjo zimepangwa tayari Kwa ajili ya zoezi la chanjo. Vifungashio vya sindano na chupa za dawa vinaonekana wazi baadhi vikiwa tayali vimejazwa na vingine bado katika hali ya kufungwa.

Hali ya kusikitisha na kudhoofisha sana, wakaazi wameadhirika kutokana na mafuriko kuharibu makaazi yao. Hili linasababisha usambazaji wa magonjwa sugu kuharibu afya zao.

Katika mazingira ya kituo cha afya hospitalini. Muuguzi mmoja anonekana kumhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu amenyoosha mguu wake kwa upande wa juu, huku muuguzi akiushikilia kwa makini na kumwangalia macho kwa matumaini makubwa.

Watu wawili wanaonekana katika eneo la jangwa. Wamesimama karibu na ng'ombe aliyelala chini akiwa amekufa kutokana na hali ngumu ya mazingira. Ardhi ni kavu na yenye mipasuko ikionyesha ukame mkali. Hakuna mmea wala maji yanayonekana karibu. Na anga ni ya vumbi, na jua kali.

Hospitalini katika kituo cha afya, muuguzi mmoja aliyevaa barakoa anaonekana kumchanja mzee mmoja. Uso wa mzee huyu unaonekana wa maumivu na uchungu mwingi. Kuashiria kwamba chanjo hiyo hakika ni chungu.

Katika mazingira ya makaazi ya watu wengi, panaonekana moto mkubwa unaovamia eneo hilo na kuteketeza nyumba zote, moto huu unaonekana kuwa mkali na mwenye hatari kubwa kwenye jamii.

Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa kwenye skio, amekaa karibu na mgonjwa akiwa amevaa koti jeupe la udaktari, anatumia kifaa maalum cha kuchunguza maskio akikiingiza taratibu kwenye skio la mgonjwa, ili kuangalia ndani.

Watoto watatu wanaoonekana kuwa wanafunzi wakiwa ndani ya sare pamoja na barakoa wanaonekana wakinawa mkono katika kituo kimoja cha kunawia mikono, wote wakiwa makini kusugua mikono yao kutoa uchafu wote.

Panaonekana chupa mbili za chanjo fulani. Chanjo hii, ni kwa ajili ya kuchanjwa ili kujikinga pamoja na magonjwa na virusi mbalimbali. Kuna boksi ingine inayoonekana kubeba chanjo hizi, kwa hivyo vichupa.

Guzo la mahindi limeadhiriwa , na wadudu majani ya guzo yamechanwa na kuharibiwa na ndani kuna mashimo madogo madogo yanayo onyesha sehemu ambazo wadudu wamekula.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe anaonekana akiingia choo cha umma. Eneo la choo hilo limaandishi yanayoashiria kuwa ni huduma ya umma. Linaonekana kuwa katika sehemu ya wazi. Mwanamme huyu, anaonekana kuwa na haraka na lengo ni kutumia huduma hiyo.

Katika mazingira ya shuleni wapo wanafunzi wengi darasani. Wameketi huku wakiskiza kwa makini, mwalimu amesimama mbeleni huko akiwa amevaa barakoa. Mtoto mmoja msichana, anaonekana akizidi kuwafunza wanafunzi wengine.

Watoto wadogo wa shule wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye mstari, wakisubiri kwa utulivu kuchota maji kutoka kwenye tanki liliko ndani ya shule, wakiwa wamevaa sare za shule zenye rangi tofauti, watoto hawa wanashikilia vyombo mbalimbali ikiwa mitungi midogo na vichupa vidogo.

Watu waliovaa barakoa wameketi wakisubiri na wengine wanapokea chanjo katika kituo cha afya. Waudumu wa afya waliovaa mavazi ya kinga wanatoa chanjo kwa utaratibu huku wakizingatia usafi na tahadhari zote za kiafya. Mazingira ya kituo hiki yanaonekana safi na kuna utulivu.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti ndani ya hospitali huku muuguzi akiwa amesimama pembeni akimhudumia kwenye sikio, muuguzi huyu amevaa sare rasmi za hospitalini, anatumia kifaa maalum kuchunguza na kusafisha sikio la mgonjwa huyu, mgonjwa huyu anaonekana kuwa na wasiwasi sana.

Eneo linaloonekana kuwa kambi la wakimbizi linaonekana ardhi ni kavu na lina vumbi mahema mengi ya rangi tofauti yamejengwa kwa kutumia vifaa visivyo rasmi ikiwemo maturubai na plastiki kuna tanki jeupe ambayo imebeba maji ya wakimbizi hawa kuyatumia.

Kasha la dawa ya aina ya azoMax, inaonekana wazi. mbela yake kuna vidonge vyadawa hiyo, vilivyopangwa vizuri vikiwa vimefungwa katika vifungishio vyao.

Katika mazingira ya kituo cha afya chupa nne zinaonekana. Chupa hizi zimebeba dawa tofauti kila moja yao. Mbili kati ya chupa hizi zina vifuniko vyeusi na zile zingine mbili vifuniko vyeupe.

Juu ya kitambaa chenye rangi nyeusi, sindano yenye chanjo, ndani ya sirinji safi, inaonekana kuwa taytari kwa ajili ya kuchomwa mgonjwa. Chanjo yenyewe iko pembeni kwa kichupa. Ikiwa na maagizo jinsi ya matumizi yake.

Kwenye hospitali juu ya meza, daktari ameweka vidonge vya dawa za tembe, zilizopakiwa kwenye boxi yenye maelekezo ya utumiaji wake. Wagonjwa wapo tayari kuzipokea, kwa ajili ya kuzitumia.

Dawa mbali mbali zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Kila dawa ikiwa kwenye kifungashio chake. Baadhi zikiwa kwenye chupa za plastiki, ingine kwenye pakiti za vidonge na nyingine kwenye boksi za karatasi.

Mtu mmoja anaonekana akitumia mtumbwi kusafirisha magodoro na vifaa vya kulalia kupitia eneo lililojaa mafuriko, maji yamejaa hadi kiwango cha kuifunika barabara, na mazingira yanayoonyesha uharibifu mkubwa kutokana na mvua kubwa iliyofanya mafuriko.

Familia moja inaonekana ikiwa pamoja, ikijumuisha mama baba na mtoto mchanga baba amembeba mtoto mchanga mikononi mwake kwa upendo na uangalifu, akimtazama kwa furaha kubwa, mtoto huyu amefunikwa kwa shuka laini akiwa amelala kwa utulivu mikononi mwa baba yake, mama huyu anaonekana kwamba amejifungua mtoto huu, muda usio kua mrefu hapo hospitalini.

Barabarani panaonekana watu wengi wamefika kushuhudia tukio fulani .Ajali ya barabarani inaonekana kufanyika huku moto mkubwa ukiwaka wazima moto wamewasili huku wakiwa na paipu zao za kuzima moto .

Wauguzi wanaonyesha nyaraka zao kupitia kompyuta za mikononi walizoziinua mikononi mwao, kila muuguzi ameshika tableti juu kwa namna inayoweza kuonekana kwa wazi huku skrini zikionyesha hati zao za kitaalum, wamevaa mavazi rasmi ya wauguzi.

Maafisa wa afya wanaonekana wakiseti kituo cha kunawia mikono katika taasisi inayo onekana kuwa shule. Wanapatia maelekezi jinsi ambavyo kituo hicho, cha kunawia mikono kitakua kikitumika katika mazingira hayo.

Mashine za kisasa za kitekinoronjia, zinaonekana kufanyiwa majaribio kwenye zahanati, kuwekwa tayari kwa ajili ya matumizi zahatini.

Mkononi mwa muuguzi kuna chanjo pamoja na sindano inayo tumika kuchoma chanjo hiyo, chanjo hiyo ina maelekezi jinsi inavyositahili tumika, na mkono wa muuguzi huu umevaa glovu kujikinga kutokana na hatari za dawa hiyo.

Katika eneo lililoadhiriwa na ukame, mwanamke anaonekana akitembea akiwa amembeba mtoto pamoja na mtungi mgongoni, amefungwa kanga vizuri kumshikilia mtoto, mazingira yanaonekana yamekauka, ardhi imepasuka kwa ukame na hakuna majani wala mimea ya kijani, mwanamke huyu amevaa mavazi mepesi kutokana na jua kali.

Juu ya meza, dawa inaonekana ikiwa ndani ya chupa ndogo. Na chupa hiyo, imebandikwa lebo iliyoandikwa, ngiri sugu. Maandishi haya, yanaashiria kuwa dawa iyo imelenga kutibu athari za matatizo ya ngiri.

Juu ya meza nyekundu ya plastiki panaonekana madawa mengi. Madawa haya yamepakiwa kwenye vichupa vidogo vikiwemo vile viupe, via majano, via kijani na vinginevyo. Mwisho wa meza kuna kikombe kimoja.

Wananchi, na mitungi yao wakisubiria wachote maji kwa ajili ya matumizi yao mbali mbali ikiwemo yale ya nyumbani.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kiafya wauguzi wanaonekana pamoja na wagonjwa . Muuguzi mmoja anaonekana kuwasiliana na mgonjwa huku akiwa na kijikaratasi akizidi kuandika chochote watakachokubaliana na mgonjwa huyo.

Wafanyakazi wawili wa usafi wamevaa sare pamoja na buti za mvua, wakiwa wanatekeleza kazi ya kusafisha mazingira. Wanaonekana wakikusanya taka zilizotupwa ovyo, zikiwemo plastiki, karatasi na mabaki ya chakula, wakitumia mifagio.

Katika mazingira ya kiafya , chupa nne zinaonekana zikibeba dawa kila chupa imebeba dawa tofauti na maandishi yameandikwa katika kila chupa kuonyesha jina la dawa , jinsi ambavyo inapaswa kutumiwa na maagizo mengine.

Chupa moja, inao na ukubwa wa wastan, inaonekana. Chupa hii, imebeba vidonge vidongo vya tembe, vinavyotumika kwa ajli ya kukinga afya ya binadamu. Melekezi ya dawa hiyo, yameandikwa kwenye chupa hiyo.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko. Magari kadhaa yanaonekana yakipata ugumu kupita mengine yakiwa yamekwama katikati ya maji yaliyofurika. Maji hayo ni machafu, yakiwa na rangi ya matope na taka mbali mbali. Na, yanaelekea kuwa hatari kiafya kwa binadamu.

Katika kituo cha afya, muuguzi anaonekana akimchanja mtoto mchanga anayebebwa na mama yake . Mama ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto wake kwa upendo na uangalifu huku akimhimiza atulie . Mtoto huyu anaonekana mdogo akiwa amevalishwa nguo za joto.

Maafisa wa afya wamevalia mavazi meupe ya kujikinga mwili mzima. Wananyunyizia dawa maalum kwenye mazingira ikiwa ni hatua ya kuthibiti uenezaji wa magonjwa hatari .

Mtu huyu shambani akinyunyiza dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni ,amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo glovu ishara ya kwamba amechukua tahadhari dhidi ya madhara ya dawa, hii ni njia ya kudhibiti wadudu na magonjwa mengine ya mimea ili kuhakikisha mazao bora na afya ya mimea shambani.

Maji ya mafuriko yamejaa barabarani, yakiharibu sehemu ya lami na kuifanya isiweze kupitika kwa magari au watembea kwa mguu, maji hayo yanaonekana kuwa machafu, yenye matope, taka na uchafu mwingine unaotiririka kutoka maeneo ya wakaazi.

Mgonjwa hospitalini kupokea matibabu kutumia kifaa cha kisasa, cha kunyoosha miguu na mikono. Nesi yuko pembeni, kuhakikisha ya kwamba, kila kitu kinakwenda inavyostahili.

Katika wodi ndani ya hospitali, mgonjwa anaonekana akiwa amelala kitandani, amelazwa kwa utulivu huku akiwa amefunikwa na shuka safi za hospitali, pembeni mwa kitanda chake kuna mashini za matibabu, mgonjwa mwingine anaonekana akiwa ameketi kitandani.

Katika uwanja mmoja ulio wa wazi, muhudumu mmoja aliyevaa koti nyeupe pamoja na barakoa, anaonekana kumchanja mwanamke mmoja aliyeketi. Muhudumu huu, anafanya kazi hiyo kwa uangalifu na kwa umakini mno. Kwakikisha ya kwamba, kila kitu kinazingatiwa inavyostahili.

Dawa za vidonge zimewekwa Kwa mpangilio na kuonyeshwa wazi ,kila kidonge kiko katika kifungashio chake vingine vikiwa katika vifungukishio vya plastiki na vingine vikiwa katika box maalum.

Katika kituo cha afya hospitalini panaonekana na chanjo fulani kwa meza. Chanjo hii imewekwa kwa kichupa kidogo kilicho funikwa vizuri, ina maelekezo jinsi ambavyo chanjo hio inapaswa kutumiwa, na jina la chanjo hilo lenyewe limeandikwa kwa chupa yenyewe.

Hali ya ukame katika maeneo haya. Manyata inaonekana kuwa makaazi ya wenyeji wa hapa . Hili linadhoofisha afya ya binadamu kwa sababu ya ukosefu wa maji safi kwa maatumizi.

Kuna maonesho ya dawa za hasili za miti shamba, zikiwa zimepangwa kwenye mpangilio mzuri kwenye kibanda maalum, dawa hizo zipo katika aina mbalimbali kama vile; mzizi, magombe ya miti, majani yaliyosagwa, mbegu na unga au mimea.

Kuhamasishwa ili watu wote waweze kupata chanjo kwa ajili ya kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali kwa faida ya afya zao.

Katika mazingira ya kituo cha afya ,muuguzi mmoja aliye ndani ya sare zake rasmi ,ikiwemo barakoa anaonekana kujiandaa kwa ajili ya kutoa chanjo .Yuko na sindano mkononi pamoja na chanjo yenyewe.

Ndani ya ambulansi , kitanda wanapolaza wagonjwa kinaonekana. Vifaa vingi vya matibabu pia vimewekwa tayari kwa ajili ya matumizi wakati wowote iwapo, hitaji litakuwepo.

Katika kituo cha afya juu ya meza, zipo dawa za aina tofauti, zikiwa zimepakiwa katika viboksi, kwa matumizi ya tafauti kila mmoja.

Juu ya meza, panaonekana chupa moja iliyobeba dawa. Dawa hii, ina maandishi yaliyoandikwa, dawa tenzi ndume kupanuka. Maagizo yake, yamepewanwa kando mwa dawa hiyo.

Chanjo, ambazo zimewasili tayari kwa anjili ya kutumika, zimepangwa katika vichupa vidogo, vilivyo na maelekezi dhidi ya utumiaji wake, daktari amechukua moja mkononi ili kuangazia masharti.

Katika mazingira ya kiafya, muuguzi mmoja aliye ndani ya koti jeupe na barakoa anaonekana akimchanja mtu mmoja dawa, mtu huyu anaonekana akiwa amevaa kofia nyeusi pamoja na barakoa.

Shambani mwa mkulima, mtu mmoja anaonekana kunyunyuzia dawa kwa mimea. Mtu huyu ameaa mvazi ya kujikinga kutokana na athari za dawa anayomnyunyiza. Mgongoni amebeba pambu ya mgongo ya kunyunyiza. Mkononi amevaa glovu.

Mganga wajadi anaonekana kuketi arthini. Akiwa ameshikilia mkia wa mnyama mkononi. Amevalia mavazi ya kitamaduni yanayoendana na mila na desturi za jamii anayotoka. Mbele yake, kuna vifaa vya kienyeji vya kutolea huduma za tiba. Vikiwemo viungu vya udongo, chupa ndogo, na vinginevio.

Watu wawilii waliovaa mavazi kamili ya kujikinga wanaonekana wakinyunyiza dawa katika ofisi, wamevaa mavazi meupe ya kinga pamoja na glovu, barakoa na kofia za kufunika kichwa chote.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kituo cha afya, muuguzi mmoja anampa chanjo mtoto mdogo aliyeshikwa na mama yake mikononi. Kando, kuna shughuli zingine zinazoendelea kama hizo na wauguzi ndani ya sare zao rasmi.

Ndani ya maabara iliyoko katika kituo cha afya, fundi wa maabara anaonekana akifanya majaribio ya kitibabu. Amevalia koti jeupe pamoja na glovu, kwa ajili ya usalama na usafi. Amejikita katika kazi yake akitumia vifaa vya maabara, mezani kuna vifaa mbali mbali vya uchunguzi pamoja na sampili za wagonjwa.

Mgonjwa pamoja na mtoto wake mchanga wanapokea matibabu. Wakiwa wameketi wote, muuguzi akiwa ameitumia barakoa yake, vile vile na miwani, anawapa huduma.

Hospitalini. Katika kituo cha afya anaonekana muuguzi mmoja aliyevaa tishati nyeusi. Amevaa barakoa na miwani pamoja na glovu kwa ajili ya usalama na usafi. Anaonekana kumhudumia mgonjwa mmoja kwa umakini mno.

Mwanamke mmoja anaonekana akinawa mikono kwenye eneo maalum la kunawia mkono , amevaa barakoa usoni , ishara ya tahadhali dhidi ya magonjwa huku akiwa maakini kusugua mikono yake kwa sabuni chini ya bomba lililomwaga maji , kando yake kuna mtoto mdogo anayemtazama kwa maakini.

Katika ubora wake, mwanamke mmoja anaonekana kuuza barakoa. Yeye mwenyewe amevaa glovu na barakoa mkononi. Nyuma yake, yuko mwanamke mwingine anayeonekana kupita kando, na kuna mtoto mmoja anayepiga simu.

Vimelea waenezaji magonjwa kama vile mbu na inzi. Wanaonekana wakiruka kwa makundi kuelekea kwenye makazi ya watu. Wakiwa na mwendo wa haraka na kupeperusha mabawa yao madogo. Wadudu hawa wanauwezo wa kuchochea kuenea kwa magonjwa. Hivyo basi, kuna hatari kubwa ya kuambukiza wakaazi wa eneo hayo, iwapo hatua za kudhibiti hazitachukuluwa.

Kwenye mahabara wanafunzi wanaonekana wakifanya jaribio la kisayansi kwa umakini kila mmoja amevalia koti jeupe la maabara wakiwa na glavu na miwani ya kinga kwa usalama. Meza za maabara zimejaa vifaa mbalimbali ikiwemo chupa, kemikali na vinginevyo.

Watu wanatembea kwenye maji yaliyojaa barabarani kutokana na mafuriko. Wanavua viatu vyao na kuvishika mkononi, huku wakipapasa kwa tahadhari, ili kuhepuka kukanyaga vitu hatari. Maji hayo, yana uwezo na ni machafu ya kuambukiza magonjwa kama kipindupindu.

Mradi wa maji unaohimiza utumiaji bora kuzinduliwa. Matanki makubwa ya kuhifadhi maji yamepeanwa kwa shughuli hiyo. Kuhakikisha, kujikinga kiafya.

Dawa kwenye chupa inayo matumizi ya kustahimilisha mwili na kukuza ngozi, nywele pomoja na kucha. Ziko jumla ya tembe sitini jinzi mbavyo imeorodeshwa kwa chupa.

Mtu mmoja anaonekana akiosha mikono kwa kutumia sabuni, mikono yake imejaa pofu akijisugua kwa umakini sana. Kuosha huku mikono kunaashiria kuondoa vimelea na uchafu wowote.

Juu ya meza kwenye chupa, zipo dawa zenye matumizi maalum. Maelekezo ya utumiaji wake, yameorodheshwa ipasavyo kwa kina. Tarehe inaonekana upande wa mwisho pia.

Wauguzi, kutoka idara ya afya, ndani ya sare zao rasmi, wamekusanyika kuwashawishi wanainchi kuchukua vipimo hospitalini na kupokea matibabu kwa ajili ya afya zao.

Ndani ya kituo cha afya, nesi akiwa amevaa barakoa na mavazi yake rasmi, anaonekana kumchanja mtu mmoja kwa kumchoma na sindano. Mtu huyu amevaa barakoa akiwa na uso tulivu.

Hospitalini, katika kituo cha afya, mwanamke mmoja anaonekana kuwasili na mtoto ili kupatiwa chanjo, mtoto huyu ametazama muuguzi kwa matumaini makubwa, wanawake wengine wameketi nao wakisubiri kuhudumiwa.

Kwenye mkutano mmoja ambao unaonekana kuwa wa kiafya. Mama mmoja anaonekana kuwahutubia wenzake. Mkutano huu, walioudhuria wamevaa sare fulani Kuwatambulisha. Wote wamesikiza kwa makini ili ya kwamba wazidi kufuatilia maagizo.

Chanjo ya homa ya manjano inaonekana mezani katika kituo cha afya. Chupa mbili ndogo zilizo beba dawa hiyo, zinaonekana kufungwa vizuri. Karibu na chupa hizo, kuna sindano inayotumika kuchoma chanjo hiyo.

Mwanamke mwenye nywele zilizopangwa mtindo wa kirasta, anaonekana akiwa amevaa fulana ya kijivu yenye nembo upande wa kushoto wa kifua. Mwanamke huyu, anacheka kwa furaha na anashikilia kifaa cha tiba ya misuli kwa mikono yake yote miwili.

Katika kituo kinachoonekana kuwa cha afya, kwenye maabara. Mtu mmoja aliyevaa koti jeupe na kofia nyeupe pamoja na barakoa. Anaonekana akinyunyiza dawa kwenye vyombo fulani vinavyoonekana kuhifadhi madawa.

Mazingira haya yanaonekana kuwa katika kituo cha afya juu ya meza zimo dawa nyingi zikiwemo vidonge vya tembe pamoja na chupa nyingi zilizokuwa na dawa, wagonjwa wanaonekana kwenda kuzitumia kwa ajili ya kukinga afya yao.

Kwenye wadi ya akina mama, mmoja amejifungua mtoto. Daktari anamfanyia vipimo kuhakikisha usalama wake wa kiafya umezingatiwa ipasavyo.

Mwana bodaboda anapitia kwa daktari huyu ili, kuchukua dawa zinazoonekana kuwa za kienyeji kwa ajili ya matumizi ya afya yake.

Hispitalini, katika kituo cha afya, Mama mmoja anaonekana kumbeba mtoto mdogo mkononi aliyetoka zaliwa. Mama mwingine anaonekana kufika kumletea zawadi zikiwemo vitambaa, anamkabithi kwa furaha kubwa huku akimpongeza.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa anapatiwa chanjo na muuguzi aliyesimama kando yake, muuguzi huyo amevaa sare ya hospitalini pamoja na barakoa kwa ajili ya usalama na usafi anaonekana akimchoma sindano kwenye mkono wa juu wa mwanamke kwa uangalifu sana.

Dawa tofauti tatu zimewekwa kwenye chupa tofauti na zimepangwa vizuri sana kila chupa ina rangi na lebo tofauti zikionyesha majina ya dawa, matumizi yake, na maelekezo ya matumizi mojawapo ya chupa hizi tatu ni yenye colour nyeupe.

Ndani ya chumba kimoja kinachoonekana kuwa cha mganga, au daktari wa damatoni. Kuna vitu vingi ndani ya chumba hiki, Kuna vichupa vidogo, kuna vyungu na kuna manyoya ya ngombe na mifugo wengine.

Hospitalini mgonjwa anapokea vipimo mbalimbali huku wauguzi wakimwelekeza katika mambo mbalimbali anayostahili kuzingatia.

Muuguzi akilinganisha chupa mbili, zilizokuwa zinamiliki dawa mbali mbali. Anaonekana mwenye kufahamu utafauti uliopo kati ya hizo mbili chupa.

Maji machafu yaliyojaa kutokana na mafuriko yamezingira dalaja, yana uchafu mwingi yakionyesha hatari ya kusambaza magonjwa ya maji kama vile kipindupindu na homa ya matumbo, watu wamesimama wakitazama kwa umbali.

Wauguzi wawili wanaonekana wakibeba watoto wachanga wawili waliotoka tu kuzaliwa. Huku wakiwa wamewalaza kwa uangalifu kwenye kitanda cha hospitali. Watoto hao wamefunikuwa kwa mashuka safi ya hospitali, na kila mmoja amezungushwa blanketi la joto. Wakionekana wakiwa nautulifu, na afya njema.

Chupa moja inaonekana ikiwa na dawa asilia iliyotengenezwa kutokana na mimea ya kiasili. Chupa hii, ina label iliyoandikwa kwa maandishi ya kufutia ikiashiria kuwa, dawa hiyo imetokana na viambato vya asili kama vile; mizizi, majani na matunda ya miti tiba.

Ndani ya kituo cha afya, watu wengi wamefika kwa ajili ya kuchanjwa, wakiwemo wanadada, pamoja na watoto wa kiume. Mwanadada mmoja anachanjwa akiwa amevaa barakoa, na uso ukiwa ameuinamisha.

Mtu mmoja alliyevaa shati nyekundu, anaonekana akifanya usafi akitumia vifaa ikiwemo fagio, mopu, brashi na pembeni kuna ndoo ya maji, ya kusafisha sakafu.

Kwenye chupa ya kimo cha wastani, ipo dawa iliyo na maandishi mwarubaine. Dawa hii, hutumika kwa kukinga maginjwa mbali mbali, katika afya za binadamu.

Hospitalini, katika kituo cha afya. Sehemu moja wanawake hupelekwa kujifungua. Anaonekana mtoto mdogo ambaye nesi anazidi kumpa uangalofu. Anatabasamu akifurahi akimfunika vazi lenye joto.

Watu na wakaazi wa nyumba hizi kuadhirika sana na mafuriko haya ambayo yako kwa fujo sana. Ata kuzuia barabara.

Hosipitalini dakitari mmoja anaonekana kumuhudumia mgonjwa aliye lazwa kitandani, mgojwa huyu amefungwa macho, daktari huyu anatumia vifaa vya kisasa kufanya matibabu hayo kwa huyu mgojwa.

Chanjo nyingi sana pamoja na sindano kule pembeni kwa ajili ya matumizi ya kukinga na kupigana na virusi mbalimbali miilini mwa binadamu pamoja na mifugo mingine.

Maji ya mafuriko yamejaa mbele hospitali ya kaunti ya Ahero, yakifunika baraba na njia za waingiaji. Maji hayo machafu yanahatarisha usafi wa mazingira ya hospitali, huku hali hii ikizidi kuadhiriwa huduma za afya kwa muda.

Katika mazingira ya kituo cha afya, muuguzi mmoja, aliyevaa koti jeupe anaonekana akifanya majaribio ya madawa, mezani mwake kuna kitabu anapoandika majibu ya majaribio hayo.

Daktari wa meno na nesi wake wanafanya kazi kwa pamoja wakimhudumia mgonjwa wa meno, mgonjwa ameketi kwenye kiti maalumu cha meno akiwa amelala chali, ili daktari aweze kufikia vizuri sehemu ya mdomo. Daktari wa meno amevaa glovu, barakoa, na miwani maalum ya kinga huku akitumia vifaa vywa meno, kwa kazi hio.

Kwenye eneo linaloonekana kuwa na ukame mkali. Wanawake wanne wanaonekana, watatu wakiwa wamebeba mitungi vichwani, moja akiwa amebeba mtungi wake begani. Wanawake hawa wamefalia mafazi ya kitamaduni.

Dawa imewekwa ndani ya chupa na kuonyeshwa juu ya meza. chupa hiyo inaonekana ya plastiki ikiwa na ufunuki wa usalama karatasi ya maelezo imebandikwa pembeni mwa chupa ikielezea jina ya dawa kipimo na maagizo ya matumizi.

Katika mazingira haya, eneo hili linaonekana kuwa lenye ukame mkali, ngamia anaonekana akiwa amelala chini sakafuni kifudifudi, ngamia huyu, kuna uwezekano ya kwamba amekufa katika hali hiyo yake.

Ndani ya makaazi fulani maalum, kuna vyungu vingi. Kimoja kikubwa, kinaonekana kutoa moshi, kule vingine vikiwa pembeni. Hivi mara nyingi hutumiwa na waganga kufanya matimamu.

Muuguzi mmoja anaonekana akijiandaa kumtibu mtoto mdogo ndani ya hospitali. Amevaa sare rasmi ya wauguzi kwa ajili ya usafi na usalama. Amesimama karibu na kitanda cha mgonjwa huyu. Mtoto huyu anaonekana akimtazama muuguzi kwa upole na utulivu.